Kompyuta ya mezani yenye skrini pana. Skrini inaonyesha programu inayofanana na programu ya kuunda mawasilisho yenye slide mbalimbali . Upande wa kushoto, kuna slaidi kubwa inayotawala katikati . Kwenye slaidi kubwa, kuna maandishi meusi yenye herufi kubwa yanayosomeka online learning .

Mtu anayefanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku akibonyeza vidunde vya kibodi, mikono yake inaonekana wazi na amevaa saa mkononi , uso wake hauonekani lakini amevaa shati jeupe ya mikono mirefu. Juu ya kompyuta na mikono yake kuna ikronics.

Mikono miwili ya watu tofauti ikiwa inatumia kompyuta ndogo. Mkono mmoja ianonekana ukieleza kwenye skrini ya kompyuta huku mkono mwingine ukiwa kwenye kibodi, labda ukichapa au kutumia kipanya. Kompyuta yenyewe inaonekana kuwa ya kisasa.

Mwanafunzi akitumia kompyuta ya pajani kwa ajili ya masomo ya mtandaoni au mkutano wa video. Mwanafunzi ambaye ana nywele zilizokunjamana na amevaa shati la, denim, amekaa kwenye meza ya mbao na anaandika kwenye daftari nyeupe kwa kutumia kalamu ya bluu.

Mwalimu na wanafunzi watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ya bajani . Mwalimu ambaye amevaa shati jeupe na shati ya blue anaonekana akionyesha au kueleza kitu kwenye skrini ya kompyuta. Wanafunzi ambao wamevalia sare za shule wanaonekana wakiangalia kwa makini na mmoja wao anaonekana akishika kalamu na kuelekeza kwenye skrini pia.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye meza na anaonekana akifanya kazi ya kusoma. Mwanaume huyu ana ndevu na amevaa shati la rangi ya bluu, isiyokolea juu ya fulana nyeupe. Anashika kalamu ya bluu na anaandika kwenye daftari, lililofunguliwa mbele yake. Kulia kwake kuna kompyuta ndogo nyeupe iliyofunguliwa, na karibu na kompyuta hiyo kuna kikombe cheupe.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizokunjamana na amevaa miwani mikubwa amesimama kwenye jukwaa la treni. Amevaa koti jeusi na skafu shingoni. Anaonekana akitumia kompyuta kibao kwa umakini. Nyuma yake upande wa kushoto kuna majengo mengine na madirisha.

Kijana wa kiume ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi au sekondari akiwa amekaa kwenye meza akijifunza au akifanya kazi za shule. Amevaa fulana ya kijani kibichi yenye kofia na amevaa vipokea sauti vyeupe vya masikioni.

Wanaume wawili mmoja mweupe na mwingine mweusi wakiwa wamekaa kwenye meza wakifanya kazi au kujadiliana. Mwanaume mweupe ambaye ana nywele za dhahabu na amevaa fulana nyeupe yenye kofia, anaonekana akiongea kwa umakini huku akieleza kitu kwenye kompyuta ya majani iliyo mbele yake.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wamekaa mezani na inaonekana wakifanya kazi au kujadiliana . Mwanaume upande wa kushoto amevaa shati jeupe na miwani na anaonekana akishika nyaraka . Mwanamke katikati ana nywele zilizosokotwa na amevaa shati la rangi ya kahawia.

Mchoro unaoashiria elimu ya mtandaoni au masomo ya kielektroniki. Katikati kuna kompyuta kubwa ya mkononi au kompyuta kibao, inayoonyesha skrini yenye michoro inayohusiana na sayansi au masomo labda molecule au graph .

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa rasta anaonekana shuleni hao wakijifunza nyumbani amekaa kwenye meza ya mbao na anaonekana akiziletea kazi Yake ya shule anashikilia penseli ya njano na anaandika kwenye karatasi.

Dhana ya kujifunza mtandaoni na ufikiaji wa habari. Kuna rundo la vitabu vikubwa vikionyesha kama rundo la maarifa. Pia rundo hilo ka vitabu kuna kompyuta ndogo iliyo wazi ikionyesha skrini yenye video inayocheza.

Anaonekana mtu akitazama kutoka nyuma, amevaa sweeter nyekundu yenye kofia na vipokea sauti akiwa ameketi mbele ya komputa mpakato ambayo skrini yake inaonyesha picha na maandishi. Na inaonekana mtu huyu anatumia kibodi yake. Ana daftari au kitabu wazi kando yake, na hali hii inaweza kuashiria mtu anajifunza, anacheza michezo ya komputa au anafanya kazi.

Huu ni mchoro unaonyesha vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile kompyuta za mezani, na kompyuta mpakato, vyote vikiwa na picha za watu kwenye skrini zao kuashiria mikutano ya video au mawasiliano ya mitandaoni.

Inaonekana meza yenye kompyuta ndogo, karatasi, kalamu na vifaa vingine vya ofisi pamoja na simu iliyowekwa katikati ya meza na inatoa muonekano wa teknolojia ya kisasa inayotumika katika elimu.

Huu ni mchoro unaoonyesha watu wawili, mwanamke na mwanaume wamekaa mgongo kwa mgongo juu ya rondo la vitabu. Wote wawili wanatumia kompyuta zao za mikononi. Nyuma yao kuna mandhari rahisi ya buluu na mawingu machache na pia kuna majani machache ya kijani chini.

Anaonekana mtu akitumia kompyuta mpakato katika mazingira ya giza huku akiwa amevaa fulana nyeusi. Juu ya kompyuta kuna taswira za kidijitali za icon mbalimbali zinazoelea zikionyesha dhana za elimu na teknolojia, kama nembo ya WiFi , kofia ya kuhitimu, globu, balbu ya mwanga na ubongo pamoja na skrini ya video.

Ninaona wasichana wawili wakiwa wametabasamu na wakimtazama kompyuta ya kibao pamoja. Labda wakijifunza au wakishiriki kitu. wamevaa hijabu, mmoja bluu, mwingine kijani, na wanaonekana kuwa darasani pamoja na watoto wengine nyuma yao ambao pia wanatumia vifaa vya elektroniki. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza au elimu ya kisasa.

Linaonekana mchoro wa kidijitali unayo onyesha mkono ukielekeza kidole kwenye ikoni inayo angaza yenye kofia ya kuhitimu na balbu ya mwanga ikiwakilisha elimu au mawazo. Ikoni nyingine zinazohusiana na teknolojia na data kama vile kompyuta mpakato, kitabu na ripoti zimezunguka ikoni huu, zikuwa zime unganishwa na mistari ya bluu inayong'aa.

Zinaonekana mikono za mtu ambaye anaonekana kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa kwenye meza nyeupe. Huku akiwa amekaa kwenye kiti cha manjano. Nyuma yake kuna taswira ya kidigitali yenye muundo wa mawazo ya kiteknolojia. Taswira hii ina nembo mbalimbali zinazohusiana na elimu na teknolojia kama vile kompyuta, vitabu, penseli na ishara ya ubongo yenye atomu, zote zikionyesha mtandao wa mawasiliano.

Anaonekana mtu akiwa ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta yake ndogo, kwa ajili ya mkutano ya video au kufanya kazi kwa mbali. Kwenye skrini, kuna nyuso za watu wengine zinaonekana. Vifaa mbalimbali kama vile vitabu, daftari, kalamu, panya ya kompyuta, taa na kikombe vinaonekana pia.

Ni mchoro unaonyesha mtu akiwa mbele ya kompyuta iliyo wazi labda kwenye simu ya video au kikao cha mtandaoni. Ameshikilia kipanya na rundo la vitabu linaonekana kando. Kwenye upande mwingine kuna kikombe cha chai ya mkahawa karibu naye.

Panaonekana mwanamume mwenye nywele za rangi ya dhahabu amevalia shati jeupe akirekebisha tai amekaa kwenye kiti mbele ya dawati la komputa lililobeba kibodi ,kipanya ,simu ya mezani ,skrini kubwa ya komputa. Nyuma yake dirisha kubwa lenye mapazia ya kahawia ,upande wa kulia kuna kabati la mbao lillilopabwa kwa saa ya ukutani.

Huu ni mchoro unaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya kidijitali ,wanafunzi wawili mwanaume na mwanamke wamekaa kwenye dawati zao wakiwa na kompyuta wakionekana kujifunza, katikati kuna skrini kubwa inayoonyesha mwalimu akifundisha kwa kutumia chaki la slaidi huku vijana vitabu vikionekana kwenye skrini.

Korido au ukumbi pana na wa kisasa ndani ya jengo. Sakafu ni nyeupe na ina vigae vilivyo na mistari nyeupe ikionekana kung'aa. Kuta ni nyeupe kwa sehemu kubwa lakini kuna milia mikubwa ya rangi ya kahawia dhahabu iliyopauka sehemu za chini za kuta ikiongeza utofauti wa rangi.

Chumba kidogo labda chumba cha kulala au studio kilichopangwa vizuri na vifaa vya kisasa. Kuna meza ndefu ya pasi inayoelekea ukutani ikiwa na viti kimoja na taa ya mezani. Juu ya meza kuna rafu ya ukuta ambazo vitabu na vitu vingine vya mapambo vimewekwa.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, meza ndefu iliyobandikwa ukutani na kiti kimoja. Viti hivyo vina magodoro meupe na mashuka yenye michoro. Kila cha juu kina shuka la bluu na nyeupe huku kila cha chini kikiwa na shuka jekundu.

Kundi la vijana na wakufunzi wao, wakiwa kwenye uwanja wa michezo labda wakipata mafunzo au maelekezo. Katikati kuna mwalimu mmoja mweupe amevaa shati la kijivu na suruali nyepesi.

Lango kubwa la chumba lenye rangi nyeupe ambalo linafunguka kuelekea jengo la hosteli. Kwenye lango hilo kuna maandishi meupe yanaosomeka new executive ladies hostel , nyuma ya lango kuna jengo lenye gorofa mbili au tatu enye rangi ya bluu iliokolea.

Darasa au chumba cha kufunzia chenye watoto kadhaa na mtu mzima labda mwalimu au msaidizi . Kuna mtoto mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya meza ndefu akitabasamu na kutazama kamera. Amevaa shati jeupe na suruali nyekundu.

Chumba chenye vitanda viwili cha goro kila kimoja na chandarua cheupe kilicho ninginia. Vitanda vime tengenezwa kwa mbao na vina ngazi vya kupandia kila kitanda kina godoro na shuka lenye michoro ya rangi ya bluu na kijani.

Darasa au maabara ya kompyuta iliyo wazi na iliyopangwa vizuri. Sakafu ni ya rangi nyekundu iliyokoza, kuta ni nyeupe na kuna madirisha makubwa mawili yenye fremu nyembamba upande wa kulia yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Kuna meza ndefu nyeusi.

Panaonekana mchezo wa mpira wa vikapu, ukifanyika ndani ya uwanja. Kuna wachezaji wa kike wawili walio mbele , mmoja amevaa jezi ya buluu na anashikilia mpira akionekana kujaribu kumkimbia mpinzani wake aliyevaa jezi ya njano. Nyuma yao kuna wachezaji wengine na baadhi ya watu wakiangalia mchezo kutoka benchi, huku kocha au mwangalizi mmoja akionekana amesimama na kuinua mikono nyuma.

Hili ni chumba chenye vitanda vitatu vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Vimetandikwa magodoro na shuka na kina sakafu ya mbao. Kuna dirisha lenye fremu nyeusi na kiti kimoja cha mbao katikati. Linaonekana kuwa chumba cha kulala chenye watu wengi.

Wanafunzi watatu wa kike wanaonekana wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta labda katika maabara ya kompyuta ya shule. Wote wamevaa sare zinazofanana zenye sweta ya rangi ya maroon na sketi ya miraba. Kila mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao na meza yake, akiwa amejishughulisha na kompyuta. Madirisha yenye mapazia yanaonekana nyuma yakiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

Hili ni chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa kilichopambwa kwa shuka zenye michoro nyeusi na nyeupe, na kifuniko cha kitanda cha kahawia. Kina kichwa cha chuma chenye muundo wa jua. Kuta za chumba zina rangi ya kijani kibichi na sakafu ni rangi ya udongo. Kando yake kuna meza ndogo, za usiku na zenye drawer . Upande wa kushoto kuna meza nyingine, yenye matunda na maua.

Linaonekana basi la shule lenye rangi ya manjano likiwa limeegeshwa kwenye barabara. Limeandikwa Saint Mary's School upande wake na lina nembo ya shule. Lina madirisha mengi na linaonekana kuwa tayari kubeba wanafunzi. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache.

Hili ni chumba kinachoonekana kama darasa au chumba cha kujisomea, chenye kuta za rangi ya kijani kibichi na bluu nyepesi. Katikati kuna meza ndefu ya mbao, iliyozungukwa na viti kadhaa. Upande wa kushoto kuna rafu ya vitabu, na dirisha kubwa linalo ruhusu mwanga wa asili kuingia. Upande wa kulia kuna ubao mweupe mkubwa wa kuandika na pia kuna komputa kadhaa zimewekwa kwenye meza nyuma.

Linaonekana kundi la wanawake sita wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeusi wakishikilia vifijo. Wanaonekana kuwa na furaha na watabasamu wakionyesha ishara za kushangili au kusherehekea labda kama kundi la washangiliaji au wakati wa tukio la michezo. Wamesimama katika uwanja wenye nyasi.

Hili ni darasa kubwa lenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Meza ni rangi nyeupe na viti ni vya rangi tofauti kama vile; kijani, nyekundu na nyeusi. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu, yanayoingiza mwanga mwingi ndani ya chumba. Ubao mweupe umening'inia ukutani. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa tayari kwa ajili ya masomo au mikutano.

Panaonekana wachezaji wa mpira wa miguu wakiwania mpira wa kichwa kati kati ya uwanja wa mchanga. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya nyekundu na kaptura ya kijani ameruka juu akipiga mpira kwa kichwa. Wachezaji wengine wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti kama vile chungwa na nyekundu. Wapo karibu wakifuatilia mpira. Lango la mpira linaonekana nyuma.

Eneo la ndani ya ukumbi uliyojaa watu pengine wa Chuo Kikuu. Kuna viti vingi vikundi vilivyopangwa katika safu zinazoinuka na watazamaji wengi wamekaa wakisikiliza au kuhudhuria tukio fulani. Baadhi ya watu wanaonekana wakiwa na kompyuta ndogo au karatasi mkononi. Jukwaa linaonekana upande wa kulia wa picha. Mwangaza hafifu unatokana na taa za ndani ya ukumbi.

Hili ni chumba linaloonekana kuwa la wanafunzi lenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, zimetandikwa vizuri isipokuwa moja ambalo lina godoro la bluu. Dirishani mapazia yamefunguliwa ili kuelekeza mwanga ndani.

Eneo ni chumba cha mabweni chenye vitanda vya ghorofa kadhaa vikiwa na fremu za chuma nyeusi vyote vimetandikwa matandiko na mito yenye rangi ya kijani kibichi na michoro ya maua. Vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa usawa. Chini ya picha kuna maandishi yanayosomeka Saint George's Girls Secondary School Boarding Section ikionyesha kuwa hili ni bweni lenye shule ya sekondari ya wasichana ya St.George's.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vilivyo na fremu nyeusi na vimetandikwa shuka na blanketi nyeupe zikiwa zimekunjwa vizuri, labda katika hosteli au chumba cha kulala cha pamoja. Kuna dirisha kubwa linalotoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba na linaonyesha mandhari ya nje na majengo. Upande wa kushoto wa picha pia kuna kioo.

Eneo ni ndani ya bweni au hosteli chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Baadhi yao vikiwa na magodoro na shuka na nguo zimetundikwa. Dirisha linaonekana upande wa kulia likiingiza mwanga ndani ya chumba.

Ni kundi la wanafunzi au wataalamu wakiwa ndani ya maabara, labda ya uandisi wa umeme au mawasiliano, wote wamevalia makoti meupe. Wamejikusanya karibu na meza yenye vifaa vya kieletroniki, nyaya, na kompyuta ndogo. Wanaonekana wakishirikiana kwa kujadili jambo fulani, huku mmoja akionyesha kitu kwenye kifaa.

Ni chumba cha kulala ndani ya hoteli au nyumba ya wageni. Vitanda vina matandiko ya rangi ya kijani kibichi na kuna neti nyeupe za mbu nje yao. Upande wa kushoto kuna meza ya mbao na viti vya rangi ya kahawia. Mlango unafunguka kuelekea ndani ya bafuni au choo.

Mwanamke anaonekana akicheza mpira wa kikapu. Amevalia jezi ya njano na blue iliyoandikwa namba nne na suruali nyeusi. Anaonekana akijiandaa kurusha akiwa ameinama kidogo. Anakushikilia mpira kwa mikono yake miwili. Nyuma yake kuna watazamaji walioketi na kusimama uwanjani.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano au wa shule. Kuna safu nyingi za viti vya mbao vilivyopangwa kwa umaridadi na kupanda juu kuelekea nyuma kama ilivyo sinema. Kuta zina rangi nyeusi na paa linaonekana kuwa ghorofa na lina taa zinazotoa mwanga.

Panaonekana wanafunzi wakiwa kwenye chumba chenye kompyuta. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya tarakilishi lake, wengine wakionekana kuandika kwenye kibodi. Mwalimu au msimamizi amesimama mbele ya darasa akionekana kuwafuatilia wanafunzi. Kuna ubao mweupe nyuma yake.

Ni ukumbi wa ndani unaoonekana wenye mikutano ya hafla. Viti vyeusi vimepangwa vikikabili jukwaa ambalo lina rangi nyekundu. Chini kuna vigae vyenye rangi ya hudhurungi na pia bado kuna madirisha ukutani.

Eneo ni ndani ya ukumbi unaoonekana kuwa wa kisasa wenye ghorofa ya juu na ya chini. Viti ni vya samawati, vimepangwa kwenye mistari. Chini kuna vigae ambavyo ni vya rangi nyeupe.

Kundi la wanawake watano waliosimama mbele ya bango lenye maandishi, Explore the First Music, ambalo ni wanawake wote wamevaa nguo za kitamaduni za Kiafrika, zenye rangi tofauti na mitindo mbali mbali. Mwanamke wa kwanza, amevaa vazi la kahawia.

Kundi la watoto wa shule wakiwa uwanjani wakisubiri katika mchezo au shughuli fulani. Kuna watoto watano wanaoonekana wazi. Wanne kati yao wamefunika macho kwa vitambaa vya njano wakionyesha kuwa wanacheza michezo.

Vijana wanne ambao wamesimama wakiangalia simu zao za rununu . Wote wamevalia nguo za kawaida .Kutoka kushoto kuna mtu ambaye sehemu yake ya juu tu ya mwili inaonekana . Amevaa koti la buluu na shati la rangi ya waridi. Karibu naye , kuna mwanamke amevaa hijabu ya bluu , miwani na shati jekundu.

Mwanamke akimsaidia msichana mdogo na kifaa cha kidijitali kinachoonekana kama kompyuta kibao. Mwanamke huyo ana nywele ndefu nyeusi zilizofungwa na amevaa shati la rangi ya bluu hafifu. Ameketi karibu na mschana akimwangalia kwa makini na kuelekeza kitu kwenye skrini yake.

Mwanamke na mtoto mdogo wa kiume wakiwa wameketi pamoja mbele ya kompyuta kibao. Mtoto anaonekana akishangaa au kuvutiwa sana na kile anachokiona kwenye skrini huku akishikilia kitu kinachoonekana kama biskuti au kipande cha mkate mkononi mwake.

Watu wanna wamekaa kwenye meza wakifanya shughuli za Sanaa au ufundi. Mabega ya mtu mmoja yanaonekana yakiwa yameshika vifaa na kujishughulisha na rangi au nyenzo nyingine. Upande wa kushoto kuna mwanamke mwenye nywele fupi.

Mwalimu mwanamke akimfundisha mwanafunzi wa kiume ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum labda akiwa kwenye kiti cha magurudumu . Mwalimu ana nywele ndefu nyeusi zilizosokotwa na amevaa shati jeupe. Anashikilia kalamu na anaonekana akizungumza na mwanafunzi.

Wanawake wawili wakiangalia kitu fulani kwa makini ndani ya jengo linaonekana kuwa kanisa au jumba la makumbusho kutokana na michoro na mapambo kale kwenye ukuta. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa koti la rangi ya fedha.

Mwalimu na mwanafunzi mdogo wakijifunza. Mwanamke huyu ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu anatabasamu vizuri na amevaa uungwana ,amevaa shati la buluu na ana saa mkononi mwake ameshikilia mkono wake wa kushoto la sivyo akimwelezea kidole cha mkono wake wa kulia, kwenye kidole chake cha zaada akifundisha kitu.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wameketi wakizungumza. Mwanamke huyo ambaye ana nywele nyekundu zilizokusanya juu na amevaa miwani, shati jeupe lenye milia na suruali ya kijivu. Ameketi kwenye kiti cha mbao cha rangi nyepesi. Anaonekana kumtazama mtoto na kutabasamu.

Mwanamke labda akiwa kazini au katika mazingira ya kielimu akitumia simu yake mahiri huku amevaa vipokea sauti visivyo na waya. Mwanamke huyu yuko upande wa kulia akiutazama simu yake wa mkononi.

Mazingira ya mkutano au tukio la kijamii ambapo watu kadhaa wamekusanyika. Kuna mwanamke mchanga ambaye amekaa katika Kiti cha magurudumu anaonekana akizungumza na kujadili na mtu mwingine ambaye sehemu Yake ya nyuma yenye matundio inaonekana upande wa kushoto.

Mwanaume mwenye umri mkubwa akiwa amelala kifudifudi na anasoma kitabu cha nukta. Ana nywele za rangi ya kijivu na ndevu nyeupe . Amevaa miwani meusi ya jua. Amevalia shati la mikono mirefu ya rangi ya baige . Mikono yake iko juu ya kitabu.

Darasa au ukumbi wa mihadhara ambapo mwanafunzi mmoja ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu anatoa mada. Yupo mbele ya darasa akielezea upande wa skrini kubwa ya projector ambayo inaonyesha mchoro au picha ya, sustainable house design idea. Anaonekana akishikilia kifaa kidogo.

Wanafunzi wawili, mwanaume na mwanamke wakijishughulisha na uchoraji nje labda kwenye balcony yao au palio. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na ulemavu ameketi na kujishughulisha akichora kwenye turubai iliyowekwa kwenye aisimu .Amevaa fulana ya njano.

Mtoto mdogo wa kiume mwenye nywele za rangi ya dhahabu na macho ya blue akiwa ameketi kwenye meza akionekania kushiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza amevaa fremu ya rangi kibichi na mikono yake imeeinuliwa juu ikiwa imefumbwa ikionyesha msisimko au sangu.

Wasichana wawili wakiwa wameketi kwenye meza wakishirikiana kwenye shughuli fulani, labda mchezo au bodi au fumbo. Msichana wa kushoto ana nywele zilizofungwa na amevaa shati manjano. Anaonekana akigusa kitu kilicho mbele yake .

Kundi la watoto wanne wenye umri mdogo wakitabasamu na kupunga mikono kuelekea kamera. Watoto wote wamevalia fulana nyeupe ambazo zimechafuliwa kwa rangi mbalimbali zikionyesha wazi kuwa walikuwa wakijishughulisha na uchoraji.

Darasa la shule ambavyo watoto kadhaa wako mezani wakifanya kazi ,mbele kabisa kuna mtoto wa kiume mwenye asili ya afrika ambaye amekaa kwenye kiti cha magurudumu akijishughulisha na kuandika au kuchora kwenye karatasi yake iliyo juu ya meza.

Mtu mkubwa wa kiume akimsaidia mdogo wa kike kujifunza au kufanya kazi za shule. Mwanaume huyu ana ndevu na amevaa shati la bluu, ameinama. Msichana huyu anaonekana kuwa na Down Syndrome . Amevaa sweta nyeusi yenye mioyo miwili ya pinki na anaandika kwenye daftari. Wanaonekana wakiwa darasani au chumba cha kusomea na kuna penseli za rangi na vifaa vingine vya shule mezani.

Anaonekana mtoto akicheza na shanga zenye rangi mbalimbali, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anaonekana akitabasamu na kufurahia akionyesha ushiriki katika mchezo huo. Kuna mtu mzima anayeonekana kidogo nyuma yake labda akimsaidia au akisimamia. Hii inaweza kuwakilisha shughuli tiba ya kazi kwa watoto hasa wale wenye mahitaji maalum.

Tunamwona mwanamume mwenye down syndrome , akitabasamu na kuangalia kuelekea kamera, huku akisimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi, ulioandikwa hesabu. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye, na anatabasamu pia. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya darasa, au chumba cha kujifunzia. Na yaonekana kuwa mwalimu na mwanafunzi.

Ni ndani ya chumba ambapo kuna wanaume wawili wakiketi kwenye meza, mmoja akisaidia mwengine kutumia kompyuta ndogo au wakifanya kazi kwa pamoja. Mwanamme mwenye nywele ya rangi ya dhahabu na sura ya kirafiki, anatabasamu kubwa usoni mwake na anaonekana akimwelezea au kumsaidia mwenzake.

Panaonekana mwanamke mzima pengine mwalimu, na msichana mdogo pengine mwanafunzi, wakiwa wamekaa pamoja mezani darasani wakitabasamu kuelekea kamera. Wako katika mazingira ya kujifunza, na ubao mweusi unaonekana nyuma yao. Mwanafunzi mwingine anaonekana kwa mbali upande wa kushoto.

Tunamwona mwalimu mwanamke ambaye anatabasamu kubwa akimsaidia mvulana mdogo ambaye ni mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wako mbele ya kompyuta na mwalimu anaonekana akimwelezea mvulana jinsi ya kutumia kibodi. Wapo katika mazingira ya darasa au maabara ya kompyuta.

Hali ya kuhamashisha na kuelimisha juu ya ujumishaji na usawa. Inaonyesha mtu mwenye ulemavu akiwa na hali ya kijifunza au kufanya kazi kama mtu wingine yeyote akitumia teknologia na rasilimali zilizoko kufanikisha malengo yake.

Mwendo huu ni wa darasani. Kuna mwanamke mmoja mkubwa ambaye anaonekana kuwa ndiye mwalimu. Kuna watoto wawili pia ambao wanaonekana kuwa ni wanafunzi. Wote wanainua mikono juu wakitabasamu kuashiria hali ya furaha. Kuna vichapisho kwenye ukuta kuonekana za kusaidia kwenye elimu. Kuna pia viti ambavyo wanaonekana kuvikalia.

Kundi la watoto sita limeketi chini sakafuni, wote wakimwangalia mwanamke mmoja mkubwa ambaye anasoma kitabu kwa sauti huku mbwa akiwa amelala karibu naye na amekaa na kusikiliza pia. Eneo la nyuma linaonyesha rafu zilizojaa vitabu zikionyesha kuwa wako ndani ya maktaba.

Panaonekana wanawake wawili wenye asili ya kizungu. Wanaonekana kuwasiliana katika lugha ya ishara, mwanamke mmoja mkubwa mwingine mdogo. Nyuma yao kuna ukuta ambao umepambwa kwa mataa.